Hili ni duka la kuuza bidhaa ya kistarehe na tunaona pale mlangoni kuna mwanasesere mkubwa au kwa kimombo mannequin aliyevalishwa miwani, kofia na dera ili kuvutia wateja kununua. Pale tunaona kuna miwani rangi aina tofauti tofauti.

Hili ni duka la nguo. Linauza nguo za wanawake, wanaume na watoto. Hapa mbele yetu tunaona bikinis zinauzwa, yaani manguo za kuogelea. Kule mbele pia tunaona sindiria na nyinginezo.

Hili ni duka la urembo wa wanawake linaonekana kuwa linauza shanga hereni na bangili za wanawake shanga hizi zinaonekana zimetengenezwa na dhahabu, fedha na almasi halisi.

Hili ni soko la gari. Mataa kwenye paa zimeangazia magari ili kuvutia wateja. Gari hili linaonekana pengine kuwa aina ya Harrier; rangi nyeupe na magurudumu yaliyong'aa.

Gari hili jeupe aina ya Volkswagen linaonekana kuwa limetoka kwenye soko la gari. Mataa yake ni ya kuvutia na inaonekana kuwa mteja anayeiendesha amepewa fursa ya kujaribu gari hili, ili aamue kama anaipenda na kama atalinunua.

Picha hii inaonyesha mazingira ya soko la magari muuzaji anampa mnunuzi funguo lake la gari hii ni ishara ya biashara kufanyika nyuma yao tunaona gari ya nyekundu.

Hili ni soko la gari. Wateja hawa wanaonekana kuwa wamekenua. Wamefurahia kwamba wamepata gari walilolipia. Pengine walikuwa wanalipa polepole na leo ni siku ya kuchukua gari. Nyuma yao kuna magari mawili ya rangi ya nyeusi.

Gari hili aina ya Honda ni la rangi ya nyeusi limeegeshwa pale kwenye kituo cha kuegesha magari na limeachwa pale kwenye soko la gari na mwenyewe. Ana matumaini ya gari yake kuuzwa na yeye kupata faida.

Hii ni mandhari ya soko la gari. Magari haya yanaonekana kuwa ni la aina moja tu na yameegeshwa kwenye parking lot ya soko hili. Taa zote zinaonekana kuwa zimewashwa. Lakini magari haya yanatofautiana kwa rangi.

Gari hili zee lenye rangi ya samawati limeegeshwa nje ya jengo hili litayarishwe kwa soko ya magari. Nambari ya sahani yake ni KAA 557. Litapakwa rangi upya na kubadilishwa mataa.

Mwanamke huyu aliyejifunga barakoa anamwelezea huyu mwanaume jinsi gari hili linaguruma na manufaa ya gari hili jeupe. Nyuma yake kuna gari lingine na anajaribu katika harakati hii kumuuzia gari moja.

Magari haya yameegeshwa kando ya barabara kwa sababu ya msongamano wa magari. Magari pengine yamejaa barabarani kwa sababu watu wengi wanaenda kwao kwa sababu ya sherehe za krismasi. Tunaona tuktuk na gari ya rangi ya samawati.

Gari hili liko katika soko la magari na limefunguliwa ili mteja aweze kulikagua ndani na nje. Tunaona paa la gari lina dirisha ili abiria apate starehe. Gari hili ni la rangi ya nyeusi ndani pia lina shaba na linaonekana kubwa.

Hili ni soko la gari na kuna watu wawili wanaonekana kuwa wazungu mwanamke na mwanamume. Mmoja, mwanamke anamuonyesha mwanamume yale magari wanauza pale. Kuna gari ya rangi ya nyekundu, lingine nyeusi na lingine rangi ya ardhi.

Hapa ni barabarani na lori kubwa nyekundu linaonekana kubeba magari mapya tano. Yanapelekwa kwenye soko la magari ili wateja waje kununua. Kuna gari nyeupe, kijani kibichi, nyeusi na rangi ya dhahabu.

Gari hili limetoka kwenye soko la magari na linapelekwa na mteja anayetaka kuinunua. Amepewa fursa ya kuiendesha takribani kilomita tatu ili ajue vile linatumika.

Soko la gari pale kuna gari nzuri kubwa yenye rangi ya nyeupe, pana wanawake wawili waliosimama kwenye kiingilio wakingoja wateja waje na kujaribu kuendesha hayo magari ,paa lina mwangaza ambao unaangazia haya magari ili kuvutia wateja.

Hili ni gari zee lilioegeshwa karibu na nyumba nzee ni la rangi ya samawati na taa zake zinaonekana kuwa za kale nambari yake haionekani vizuri na magurudumu yake ni madogo.

Mwanaume huyu aliyevaa miwani ni muuzaji wa magari katika soko hili la gari. Anamwelezea mama huyu manufaa ya gari hili nyeusi. Mama anaonekana amefurahi na anazingatia yale anayoambiwa. Nyuma yao, kuna magari mengine matatu ya rangi nyeusi.

Hiki ni kiwanda cha kutengeneza mabasi. Inaonekana mabasi haya yako na rangi zinafanana za machungwa na hizi ni rangi za mabasi ya shule katika nchi nyingi. Hapo karibu, kuna daraja.

Haya ni mandhari ya soko tunaona wanunuzi na wauzaji wengine ni wakenya na wengine watalii. Wanauza bidhaa ya jikoni, michezo na ya kujipamba kama herini, bangili na ushanga.

Hii ni duka la viatu, ambapo baadhi ya viatu vimetandazwa sakafuni, vingine vimepangwa kwenye rafu, na vingine vimeanikwa na muuzaji kwa kutumia misumari. Viatu hivi vinauzwa kwa bei ya shilingi mia tatu na ni vya wanawake.

Haya ni mandhari ya soko. Wanunuzi ni wengi wakiwa wamekuja kununua bidhaa kwa magunia. Wauzaji wamejaza bidhaa nyingi kwa gunia huku wakitandaza kidogo ili kuvutia wanunuzi.

Hili ni duka Barabarani. Ni duka ya viatu, na vimepangwa kwenye rafu ya chuma. Viatu ni vya aina tofauti tofauti na rangi kama nyekundu, bluu, nyeupe na nyeusi.

Maua haya rembo rangi ya manjano, zambarau na waridi yanauzwa kwenye duka ya maua. Yamewekwa ndani ya ndoo iliyoko na maji ya sukari ili iendelee kufunguka na wateja wanunue.

Duka hili lililoko kwenye barabara ya bustani hili, ni la kisanaa za kiafrika. Kwenye kamba kumeanikwa michoro, iliyochorewa kwenye canvas . Pia sakafuni kuna bidhaa nyinginezo za kisanaa.

Hii ni mandhari ya soko. Kuna nyanya ,vitunguu, karoti na hoho, pia naona kuna maharagwe pale. Wauzaji wengine wanayauza leso pale ili wamama waweze kujifunga wakiwa sokoni.

Hili ni duka dogo la kuuza nguo za wanawake. Nguo hizi, zinaonenekana ni za aina ya kiafrika. Hapa kuna vitenge, pia kuna leo, na pia kuna ushanga za kiafrika.

Nyumba hii ni ya ghorofa mbili na ni ya kisasa. Limejengwa katika kijiji na kuta ya ploti hii imejengwa kwa mawe. Lango lake ni la rangi ya nyeusi na barabara inayopita nje ni ya murram .

Hili ni jengo kwenye kijiji na linaonekana kuwa na ghorofa nne. Ni jengo la makaazi ya watu linaloitwa EM4 apartment . Jengo hili lina nyumba takriban kumi na mbili.

Jengo hili la kisasa ni la kuvutia. Linaonekana kuwa ni jipya kwenye kijiji kipya. Jengo hili lina madirisha ya kuvutia ambapo huwezi ona ndani bali mwenye ako ndani anaweza ona nje.

Nyumba hii ni ya kisasa na iko katika ghorofa ya nyumba za kukodisha. Sakafu ni ya mbao na kwenye paa nyeupe kumeanikwa taa rembo. Kuta za kuelekea nje zimetengenezwa na madirisha na kuta nyinginezo ni za jiwe.

Nyumba hii ni la kifahari na linaonekana limejengwa na kumaliziwa hivi karibuni. Nyumba hii imezingirwa na ua lenye rangi ya kijani kibichi kutokana na majani yake. Nyumba hii ina paa, rangi ya waridi.

Hii ni kijiji chenye manyumba na majengo ya kisasa. Nyumba hii inaonekana kuwa na miti inayomea pengine baada ya miaka kadhaa itakuwa mirefu ili kuwapa kivuli. Nyumba hii inaonekana kuwa na ghorofa tatu na kuna baiskeli ya mtoto imeachwa pale nje.

Hiki ni kijiji kilicho jengwa karibu na msitu. Kijiji hiki kinaonekana ni cha daraja la juu. Kuna manyumba kadha wa kadha imejipanga kwenye safu. Nyumba hizi ni za rangi ya nyeupe. Kando yake kuna miti, kando ya kijiji hiki kuna miti mingi.

Hapa ni duka kuu na wanunuzi ni wengi. Kwenye paa kuna mabango ya rangi ya manjano inayoashiria bidhaa zinazouzwa kwa bei ya chini. Tunaona mnunuzi mmoja amejifunga barakoa ili kuuepukana na vumbi na uchafu.

Hili ni duka linalouza bidhaa vya matumizi mbalimbali kama vile taulo, blanketi na fagio. Pia kuna vifaa vya sherehe kama kofia. tunamwona mhudumu wa duka akipanga mali kwenye rafu.

Hii ni duka kuu linalouza bidhaa kadha wa kadha, kama vile sharubati na dawa ya meno. Hapa kunaonekana kuna kampuni kadha wa kadha zimepanga sharubati zao na maji ya matunda, kama vile Del Monte, Gofrut na Peek'n'Peel.